Chupa za maji vireti vya soda katoni mlango uliofunguliwa wa rangi ya samawati vyuma, sweety ,nambari sufuri sita tano tano mifuko iliyoandikwa tuskeys.

Maandishi ambayo ni kopokopo, urahisi wake katika biashara, jina, nambari ya siri, wanikumbuka mie na mimi ni binadamu na jinsi ya kuingia kubofya.

Mkono uliopakwa rangi ya nyekundu kwenye kucha una simu iliyoandikwa Elfu Sitini Na Mbili.

Hili limeandikwa mwezi moja elfu tatu na mia tano za Kenya. Nambari ya simu +25411361 michoro ya gari tatu.

Magari nyeupe na nyeusi yaliyopangwa kwa utaratibu. Miti inaonekana kwa umbali ya kijani, waya za stima zilizoshikiliwa na poli na nyumba zaonekana.

Maandishi yaliyoandikwa banki kuu ya Kenya shilingi elfu moja raisi wa kwanza mzee Jomo Kenyatta aonekana akiwa amevaa suti na tai.

Viatu, vilivyo na rangi tofauti ambazo ni nyeupe, nyekundu, nyeusi, samawati, vimepangwa kwa utaratibu na vina kamba.

Mchoro wa daktari aliye na nywele nyeusi, amebeba kipimajoto kwenye shingo huku amevaa koti nyeupe, anaonekana kuwa na furaha akitazama kwenye kompyuta yake.

Mahandishi iliyoandikwa 4,500 na 2,500. Nambari ya simu mchoro unaonekana wa pikipiki uliotandazwa chini kwa mchanga.

Mchoro wa ng'ombe, maandishi yaliyoandikwa. Duka la maziwa, mtu anaonekana akiingia hapo amevaa koti ya samawati huku amebeba karatasi , Mna ndoo kuna mkebe na manguo.

Kuna mchoro wa mwanamke aliyena nywele nyeusi, amevaa shati nyeupe, ana kikoi na maandishi iliyoandikwa kutoka chini ya elfu sita mia mbili kipesa kwa mwaka.

Mkono iliovishwa pete imeshika picha zenye picha ya Jomo Kenyatta na mna simu inayoonyesha kuwa amepeana elfu mbili kwenye mpesa.

Maandishi yalioko kwenye simu; mpesa, yaliyobakia, kutuma, kutoa, kununua credit , kulipa nayo, kuchukua mikopo, akaunti yake.

Magari zilizopangwa kwa utaratibu zenye rangi ya nyeupe, nyekundu na samawati. Mtu anaonekana kwa umbali. Kuna miti ya rangi ya kijani, mawingu ambayo ni nyeupe.

Muuzaji aliyevaa kikoi na ameshika kisu mkononi kuna nyanya, kuna vitunguu mnunuzi aliyebeba mfuko mabegani karasati zilizowekwa katika mti.

Gari jeupe iliyo na tairi nne Ina nambari KDR 963V. Kuna nyumba kando yake miti ya kijani yaonekana kwa umbali.